Ukiangalia hapa ni duka ambazo ziliweka aina mbalimbali za bidhaa kama vile maji, na huko chini ukiangalia unaona lami ambazo zilitandazwa vizuri. Katika mlango ya duka ni jina ambalo liliandikwa mpesa.

Hii ni noti la shilingi elfu moja ambao zimefungwa pamoja yakiwa amewekwa juu ya meza. Na huyu binadamu akiwa anava jezi nyekundu.

hizi ni magari ya rangi nyeupe na nyeusi ambayo zimepangwa sehemu fulani na ukiangali hii gari hakuna hata moja tofauti na nyingine

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna sehemu fulani ambayo lililotandazwa kwa ajili ya lami, na huku mbele ukiangalia unaona duka ambayo zimewekwa bidhaa aina mbalimbali, na huku milango yake ukiangalia unaona imeandikwa mpesa. Hii ni duka kubwa ukitazama vizuri.

Hapa ni eneo la biashara lenye huduma mbalimbali kama vile M-PESA, vipuli vya magari na duka la vinywaji ambalo ni sehemu ya kawaida katika mji mdogo au mitaa ya biashara.

Magari mawili ya kisasa, moja ni jeupe liningine ni rangi la kijivu na yameegeshwa karibu na jengo la biashara. Ukiangalia haya ni magari ya kasi.

Haya ni matunda wa aina mabalimbali yaliyomwahwa sehemu ya safi. Haya nilio ni maembe, kuna machungwa pia kuna karatasi kubwa imewekwa juu yao na pia kuna njagi iliyowekwa katikati.

Kuna aina la gari la Prado ambaye limepakiwa sehemu fulani na hii sehemu ninn kijani iko na nyasi. Na huko mbele ukiwaunaangalia miti refu na pale katikati unaona watu wakisimama.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna lori refu ambayo juu yake zimefungwafungwa na magari zingine kama taksi na huku unaona ukiangalia unaona lami ambayo iliyotandazwa ardhini.

Inayo endelea hapa unaona watu kadhaa ambao hutumika mahali huku soko wakiwa wananunua bidhaa zao. Huku ukiangalia unaona magunia ambaye inayojaa bidhaa mbalimbali.

Hapa kuna watu wawili, mmoja ni mwanamke ukiangalia mkono yake akimpatia mwanaume kwa kifunguo ya gari huku akiwa anavaa suti na akimpatia mkono ili achukue kifunguo hizo.

ukiangalia unaona huko meza na pia kuna aina mbalimbali za vyetu ambayo hasa watu wa maasai huvaa sana na pia ukiangalia juu ya meza kuna pamba safi huku nyuma yake unaona kuna mwanaume ambaye anasimama akiwa anavaa saa na buti

Hii inaonyesha ya kwamba kuna gari nyeusi ambayo inaitwa Prado huku zimepakwa. Huko mbele ukiangalia imejengwa majengo kubwa ambayo tena ni refu. Hii gari ni ghali sana.

Hii inaonekana ya kwamba kuna sehemu fulani mbayo zimepakwa magari mingi, huku zikiwa na rangi tofautitofauti moja likiwa jeupe na hizo zingine nyeusi.

Hapo kuna wanaume ambao mmoja akiwa ana akiinua mgongo yake chini akiwa anahesabu nyanya, na kuna sanduku nyingi ambao zimewekwa na huku mbele ukiangalia unaangalia watu ambao wanasimama wakiwa.

Watu wakiwa wamesimama kwenye foleni katika kituo cha huduma za fedha cha pesa. Ndani ya jengo la Safaricom, kuna maandishi kama vile Teller tatu, Teller nne na Teller tano, yanayoashiria kuwa ni sehemu rasmi ya kutoa huduma kwa wateja.

Hii inaonekana ya kwamba ni duka moja ambaye imeandikwa Mpesa ambaye .Na huko mbele ukiangalia unaona msichana ambaye akitembea na karibu yake kuna mzee anakaa huku akiuza na bidhaa zake.

Hii ukiangalia unaona kwamba, kuna gari aina mbalimbali kama vile matatu zimepakwa mahali, iko na rangi jeupe na tairi nyeusi.

Hapa ni lami ambalo lililotandazwa na ardhi na pia unaona malori ambayo amebebwa magari zingine imewekwa juu ili wapelekwe sehemu fulani.

Hapa inaonekana kuna watu watatu ambao mmoja katikati ni mwanamke ambaye amejifunika. Na huku ukitaka kumtolea ama kumtoa pesa ili wapate kuhudumishwa.

Naona sehemu ya jengo ya biashara iliyopakwa rangi ya kijani kibichi, ukutani kuna maandishi mengi yanayoonyesha huduma mbali mbali yanayotolewa hapo ikiwemo huduma ya mpesa inapatikana hapo.

Watu watatu wamesimama karibu na magari ndani ya chumba la magari. Mmoja wao aliyevaa suti anawaonyesha kitu kwenye kifaa cha kidijitali kwa wengine wawili. Wanaume na mwanamke waliovaa mavazi ya kawaida, wote wanatabasamu wakionekana kufurahia mazungumzo.

Hii ni chumba cha aina mbalimbali ambayo kuna gari iliyopakwa na ndani. Ukiangalia gari hii ina mataa nyeusi na rangi ya nyeupe. Ukiangalia huku nyuma yake kuna jengo kuu ambalo limejengwa vizuri.

Gari la usafiri wa umma aina ya matatu ikiwa imeegeshwa kando ya barabara. Gari hili ni jeupe na lina namba za usajili za kenya. Vipini ya gari iko na alama za rangi ya machungwa zinazotambulishwa kuwa ni gari la uchukuzi wa abiria.

Hapa kuna mchoro wa aina mbali mbali za wanyama, kama vile punda milia na ukiangalia pia kuna bendera ya Kenya pia imechorwa, na zile zingine ukiangalia unaona bidhaa mali mbali ambayo pia imechorwa na imewekwa juu.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna gari jeupe ambalo limepakwa sehemu fulani, na huko mbele ukiangalia kuna miti ya kijani, pia hii inaonekana ya kwamba ni njia refu ambayo magari zote zinapita.

Hapa ni duka la aina mbalimbali ambalo yanauzwa na viatu kama vile viatu ya mpira na viatu vya ingine. Pia kuna ndoo.

Shilingi la elfu moja ya Kenya ambayo inatumika sasa hivi si kama ya mbeleni. Na hii imechorwa kwa mchoro ya majengo kuu la Nairobi.

Kibanda cha soko la wazi kikiuza matunda na mboga. Kuna mahindi mambichi, kuna nanasi iliyoindikizwa na matikitimaji. Mazao yamepangwa mezani chini ya kivuli cha majani katika mazingiora ya kijijini au soko la kawaida.

Inaonyesha ya kwamba, ni shilingi noti ya mia mbili ya Kenya, ambayo ni mia mbili na huku kwingine ukiangalia kuna hamsini ambaye imechorwa juu Mzee Jomo Kenyatta. Ule upande mwingine ukiangalia ni mkono na pia kuna mashilingi ambayo imewekwa juu juu.

Haya ni magari nyingi ambayo yamewekwa safu na iko na aina mbalimbali za rangi. lakini zingine ni jeupe na ingine ni nyekundu. Ukiangalia zingine ni nyeusi.

Mwanamke ambaye ananua aina mbalimbali ya mboga kama vile sukuma wiki huku mteja akiwa anatengeneza mboga na pia unaona hapo chini hii ardhi imetandazwa kwa lami.

Duka linavyoviuza vipuri vya magari linaloitwa Sky Shine Auto Parts . Ukuta wake umechorwa maandishi yanayoonyesha huduma ya M-Pesa inapatikana hapo. Pia kuna nambari za simu za mawasiliano na orodha ya vipuri vinavyouzwa kama vile pampers na mirror . Duka hili lina milango ya chuma na linaonekana kuwa sehemu ya biashara ndogondogo mtaani.

Kuna watu kadhaa amabo wamejumuika mahali huku wakinunua bidhaa aina mbalimbali kama vile mboga, viazi, tomato na wengine wanasimama. Hii ni watu ambao wanakuja hapa wakitaka kupata kipato chao cha siku.

Hii inaonyesha ya kwamba, watu kadhaa ambao wejumuika mahali huku wakinunua mabidhaa zao. Hii inaonekana kama ni sokoni ambayo watu wanakuja na wanauza mamboga yao na kila kitu kingine ili wapate kipato chao cha siku.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna wanaume ambao wamekuja huku sokoni wakiwa wananunua bidhaa zao, kama mboga, viazi, na nyanya, wakitaka kupata kipato chao cha siku.

Hapa kuna duka ambao linauziwa aina mbalimbali za bidhaa. Kama kama vile boli kama vile mechi. Na huku ukiangalia kuna watu ambao wanaketi huku wakiangalia mbele.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna watu kadhaa ambao wametumika mahali na hapa ni soko. Watu wamekuja kuuza bidhaa aina mbalimbali uku wale wengine wakitaka kupata kipato chao cha siku na wengine wananunua nguo uku wengine wakitembea.

Hii ni shilingi la noti za elfu moja, ambalo watu wawili wanapeana. Na ukiangalia noti la shilingi elfu moja, ilichorwa ndefu ndovu. Na hii pesa zilikuwa zikitumika zamani.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ambayo zinatumika sasa hivi na huku ukiangalia zimechorwa na jengo kubwa ambaye iko kwa Nairobi.

Naona kuna watu wawili mmoja akiwa anavaa jezi jekundu na huyu mwingine akivaa suruali buluu na fulana nyeupe na wanasimama mbele ya duka huku duka ikona rangi ya kijani ambayo imeandikwa maandishi ya mpesa.

Hapa kuna magari ambayo moja anabeba gari jingine ambaye rangi zake ni buluu, na hapo ukiangalia unaona ardhi lilotandazwa na lami, na huko mbele ukiangalia kuna nyasi ya kijani.

Hapa kuna chakula mbali mbali kama vile kitunguu na nyanya na pia pilipili hoho hii chakula inasaidia katika upishi halafu inaleta ladha kwenye chakula.

Inaonyesha ya kwamba kuna watu wawili ambao wameketi chini huku nyuma yao zikiwa zimeandikwa mpesa na hawa wazee wanangoja kuhudumiwa.

Hii ni mkunga kwenye mimea wa mkunga kama tunda kuu. Mkunga moja inaweza kuwa ndizi kumi hadi ishirini na pia zinawapa wakulima wapate kama vile chakula, ama wapeleke sokoni ili wapate kipato chao.

Jengo kuu ambalo limejengwa mahali, na inaonekana vizuri. Hapo ndani kuna magari matatu ambayo yemepakwa, moja ni nyeusi ile nyingine ni jeupe na pia kuna gari lingine.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mtu ameshika simu yake kwa mkono na kumfinya Mpesa. Labda anataka kumtolea pesa ama anataka ajiwekee kwa pesa katika simu yake. Hii ni mahali kuu ya kuweka pesa.

Hii ni duka ambalo huuza bidhaa mbalimbali na hapo mbele imeandikwa Mpesa, hii inamaanisha ya kwamba duka hii watu hutolewa pesa na pia wanaweza tuma pesa.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ako kwenye sokoni, ako na bidhaa mbalimbali kama vile mboga, matunda na hizo ni matunda kama vile nyanya, ndizi, mahindi na mkonga wa ndizi, ili apate chake cha siku anamhudumisha wateja wake.

Hii ni mboga ambayo imekatwa sahii ,ambayo zimeekwa kwenye kikapu na pia ndoo. Aina za mboga ni kitunguu na pia ni viazi, viazi ambayo hutumika wakati wakupika mboga, na pia kuna vitunguu.

Watu kadhaa wanasimama, wengine wakivaa jezi jeupe, wengine wakikaa kwenye juu ya gari. Mmoja akikaa chini akifikiria na kuangalia kitu. Na hapa inaonekana kwamba watu wamezuru mahali, na wanachukua hewa nzuri.

Hii picha ni elfu moja, ni shilingi ya noti ya Kenya ambao zinatumika sasa hivi imetolewa kipya kuanzia elfu mbili kumi na tisa na pia imechorwa Mzee Jomo Kenyatta na pia imechorwa mjengo kuu ambao ziko Kwa jiji Nairobi.

Hii ni noti ya Kenya, ambao zimekuwa zikitumika mbeleni, na ni mia tano, na pia kuna elfu moja. Pesa hii zimekuwa zikitumika zamani za kale, lakini sahii zimebadilishwa na kwa noti mpya.

Inaonyesha ni mahali pa kuuzia bidhaa mbali mbali kama vile mboga, nyanya, viazi na pia kuna mkungu wa ndizi ambazo zimefungwa huko juu na pia kuna mtu ambaye amesimama hapo akiwa amevaa shati na suruali .

Hii inaonyesha ya kwamba ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ambayo inatumika sasa hivi na pia imechorwa hapo mbeleni mzee Jomo Kenyatta, pia imechorwa jengo kuu ambalo liko katika Nairobi.

Hii ni hoteli. Hoteli hiyo inaitwa Royalstar . Hii hoteli, hapo juu imeandikwa namba kwa sababu baada ya kukula, wateja wanapotoka wanafaa walipe kutumia namba hiyo. Katika hii hoteli kuna aina mbalimbali za chakula kama vile.

Hii inaonekana ya kwamba ni dukani, ambaye mtu mmoja mlezi amesimama hapo mbele akiwa amevaa yunifomu yake na pia hapo mbele imewekwa kiti ya kukalia wateja. Hii duka pia mlango yake imeandikwa mpesa inamaanisha ya kwamba watu wanaweza toa pesa.

Hii hapa ni aina mbalimbali za bidhaa kama vile viazi, karoti na paroporoni ambazo zimewekwa mahali.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna mtu fulani anatoa pesa shilingi elfu moja ya Kenya, ambazo zilikuwa zikitumika huku mbeleni na pesa zingine zimejaa hapo. Pesa hii hapo mbele zimechorwa mzee Jomo Kenyatta na huku nyuma zimechorwa jiji kuu la Nairobi.

Hii inaonyesha ya kwamba ni gari moja ambayo imebeba watu kutoka sehemu moja hadi nyingine, pia ni gari ambayo watu hupenda na iko na viti ambavyo vinafika kumi na nne.

Hizi ni noti ya elfu moja na hamsini, noti hii ni ya sasa ,inatumika sasa hivi si kama mbeleni ama ile zamani kwa sababu hii imechorwa katika mzee Jomo Kenyatta na pia imechorwa jengo kuu kwenye jiji la Nairobi.

Hii ni noti ya shillingi elfu moja ya kenya ambayo imechorwa na mzee jomo Kenyatta wa jamhuri ya kenya na pia pesa hii zilikua zikitumika mbeleni ambazo zimebadilishwa sai na hapo nyuma imechorwa jengo kuu ambayo imechengwa jijini la Nairobi.

Inaonekana ya kwamba kuna aina ya nyama ambayo inaitwa kobe. Ako ndani ya nyumba akiwa anakula nyasi.

Inaonyesha ya kwamba kuna watu kadhaa ambao wametumika mahali wakitembea na pia kuna magari ambao zimepakwa mahali. Gari moja ni jekundu na zile zingine ni jeupe na watu kadhaa wamepakwa gari yao palepale.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna watu wawili wanasalimiana kwa mkono, mmoja amevaa suti na mwingine amevaa shati, mwenyewe amevaa suti ako na kifunguo cha gari kwa mkono wake na akimpatia yule mwingine ili aende nayo.

Hii ni noti ya Kenya ambayo ni elfu moja, na hii ni pesa za zamani, zilikuwa zikitumika lakini saa hii imebadilishwa kwa noti mpya. Pesa hii hapo juu imechorwa kiongozi ya siasa.

Hii ni noti ya shilingi ya Kenya ambao zilikuwa zikitumika zamani na pia imechorwa hapo mbele mzee Jomo Kenyatta rais wa jamuhuri ya Kenya na pia hapo nyuma imechorwa majengo ya bunge katika serekali.

magari mpya ambazo zimewekwa mahali, na pia zimewekwa kwenye safu safu, iliwaende ama waendeshewe mahali moja na magari hii zinaonekana kwamba ni magari za serikali.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna viatu vingi vimekusanyika mahali moja. Viatu hii ziko na aina mbalimbali kama vile viatu vya spoti na vile viatu ambao vinarembesha watu wakiwa wanavaa.

Inaonyesha ya kwamba, kuna bidhaa mbalimbali kama vile nguo ambayo zimewekwa kwa mbali ili mtu kuuza na kupata kipato chake cha siku, pia kuna mwanamke ambaye amesimama huko akitaka kuhudumisha watu na kuuzia watu wanachotaka kununua.

Hapa hivi inaoyesha ya kwamba kuna mingi zimeundwa mahali moja zimepakwa mahali moja, gari kam ya kwanza ni nyekundu, na moja ni bluu na zingine ni aina mbali mbali na pia kuna watu wengi ambao wana simama juu wakitazama magari hayo.

Hii inaonyesha kwamba kuna duka fulani ambazo zimeandikwa mpesa na uku chini kuna baseni ndogo na kuna kiti huko mbele cha kukalisha watu.

Hii inaonyesha kwamba kuna mavazi aina mbalimbali ambazo zimewekwa juu, huku wakitaka kununua, na pia kuna aina zingine kama.